Ni kundi kubwa la watu wako kwenye jukwaa la kuangalia labda kwenye uwanja wa mchezo au katika siasa, wengi wao wamevalia nguo nyekundu, mmoja wao wa upande wa kushoto wanapeperusha bendera, paa la bati linaonekana juu na vizuizi za chuma pia unaonekana.

Ni umati mkubwa wa watu waliovalia mageo meusi na suti ni nyeupe . Wamekusanyika mbele ya kinara chenye nembo president law society of Kenya . Nyuma yao kuna bango iliyoandikwa protect judicial independence , hii inaweza kuwa inashiria kuwa wao ni wanasheria au maafisa wa kisheria nchini Kenya.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu shati nyeupe na tai huku akiwa anazungumza kwenye kipasa sauti nyuma yake kunda bendera ya Kenya kunda bango pia lenye maandishi Milimani High Court Civil Division pia kuna picha ya mizani ya sheria ikiashiria maswala ya sheria.

Ni jengo lenye ishara inayosomeka department of Immigration services na passport control office . Hii inaonyesha kuwa jengo hilo ni ofisi kinachoshughulikia maswala ya uhamiaji na pasipoti. Mbele ya jengo kuna kundi la wanaume, wamesimama pamoja katika picha wakionekana wakizungumza. Mmoja wao amevalia suti na anaonekana akeshika au kupokea kitu jekundu kutoka kwa mwingine.

Ni mchezo wa mpira ya kikapu unaoendelea. Kuna wachezaji wawili wa kike walio mbele ya picha wakijuana. Mchezaji mmoja amevalia jesi nyeupe na kijani na mwingine amevalia kijani na rangi ya machungwa. Mchezaji aliyevalia jesi ya kijani na machungwa anaonekana akiwa na mpira na anajaribu kuthibithi huku mchezaji mwingine akimkaba kwa karibu.

Ni kundi la watu likiwa nje wakionekana wakishiliki katika shughuli fulani ya kijamii, kuna meza ambayo baadhi ya watu wanachaza fomu, mmoja wa watu amekalia kwenye kiti cha kijani kibichi akichaza fomu ilihali wengine wamesimama wakiangalia. Mandhari ya nyumba tunaona miti na watu wakiwa wamesimama.

Ni dawati la maelezo ndani ya kituo cha huduma centre . Kuna wanadada wawili waliovalia sare ya nyeupe na nyekundu wapo tayari kuwasaidia wananchi.

Hii ni sherehe rasmi ya kiapo ya mwanamke mmoja aliye katikati, amevalia joho la mahakama na ameinua Biblia, kushoto ni mwanaume aliyevalia suti nyeusi na kulia ni mwanamke mwingine aliyevalia joho kama lile la mwanamke wa katikati na ana barakoa, wote wanashuhudia kitendo hicho cha kiapo.

Ni mkutano au tukio rasmi pengine katikika ukumbi wa mikutano pia meza kuna maofisa kadhaa walioketi wakiwemo baadhi wamevalia macheo rasmi kama vile majaji, nyuma yao kuna bendera ikiwemo bendera ya Kenya.

Ni kundi kubwa la watu, wengine wakiwa wamekusanyika kwenye chini ya hema, kuna meza na kuna kompyuta ya pajani makaratasi inayoonekana juu ya meza, kuna mwanaume amekaa kando ya meza anaonekana ni kama anasajili au kujaza fomu, hii inaonekana kuwa ni tukio la umma kama vile la usajili wa upigaji kura.

Ni kundi la wanaume wengi, wao wakiwa wamevalia suti, wamesimama karibu na jukwaa lenye nembo ODM . Mmoja wao Yuko mbele akiongea kwenye kipasa sauti huku wengine wakimskiliza. Hii inaonekana ni tukio la kisiasa au wako katika mkutano wa Hadhara cha chama cha Orange Democratic Movement .

Ni kundi kubwa la watu wakiwa ndani ya kituo cha huduma senta wakisubiria kuhudumiwa, upande wa kulia kuna mwanamke amesimama akiwa amevaa nguo nyeusi na nembo ya huduma senta, watu wengine wamekaa kwenye viti wakiwemo wanawake na wanaume, baadhi yao wameshika watoto wachanga.

Hapa ni uwanjani, kuna wachezaji mpira wa miguu n̈a makocha wao wanashangilia, wanaonekana kuwa wenye furaha huku wengine wakiwa wamenyoosha mikono yao juu, wachezaji wengi wamevalia jersey nyeusi na njano ilhali mmoja akiwa amevaa jersey ya kijani.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamevalia jezi zao za manjano na mmoja wao amevaa jezi ya pinki yenye nambari 20 mgongoni. Wapo uwanjani na wamekusanyika pamoja kwa namna ya kukumbatiana.